Mfumo wa bustani ya hydoponics au aquaponics ambapo mimea kama pilipili inakuzwa kwenye vyombo vinavyowekwa juu ya maji yanayotirirka. Maji yanaonekana yakimwagika kutoka kwenye bomba moja kwenda kwenye chombo kingine. na kuna mimea mingine mikubwa iliyo nyuma, ikiashiria mazingira ya kilimo cha kisasa au bustani ya nyumbani.

Shamba kubwa la mazao ya kijani kibichi likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa wa centre pivot .Maji yananyunyuziwa kutoka kwenye bomba refu la chuma linalozunguka. Mfumo huu unaonekana ukiendesha na kunyunyuziwa maji kwenye mazao yanayokua huku anga ikiwa safi.

Shamba la mahindi au mazao mengine ya kijani kibichi yaliyopandwa kwenye mistari, yakimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone au mifereji. Bomba kubwa la rangi nyeupe linaonekana likipita katikati ya shamba, likisambaza maji kwenye mimea. Anga lina mawingu mazito, likiashiria hali ya hewa ya mvua au kutokuwa na jua.